Muuguzi mmoja aliyevalia barakoa na miwani machoni anaonekana akimtumbuiza mtoto mmoja aliyebebwa na mamake. Mamake amefuga nywele zake katikati na anaonekana kuwa anatabasamu. Anafurahishwa na kile ambacho muuguzi anamfanyia mwanawe.

Muuguzi mmoja aliyevalia barakoa na miwani machoni pamoja na glavu mkononi anaonekana akimhudumia mgonjwa mmoja kwa kumtolea meno. Mgonjwa huyu pia amevalia miwani na ana kofia kichwani , kofia ya rangi nyeusi.

Wanawake watano wanaonekana wanawake watatu wakiwa ni wauguzi katika hospitali hiyo na wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja mjamzito anaonekana pia, pia kuna mwanawe aliyelazwa katika kitanda. Hiyo inadhibitisha kuwa hilo ni chumba cha wanwake cha kujifungulia au ata maternity katika hospitali hiyo.

Wanaume wawili waliovalia barakoa, mmoja amevalia aproni na mwingine anaonekana kuwa amevalia koti, ni kama kwamba wako na maongezi mbele ya chumba moja iliyoandikwa maandishi kama vile UNICEF, pia kuna yule anawasikiliza.

Binadamu wanne waliovalia barakoa. Wanawake watatu na mwaname mmoja wanaonekana, kisha mwanamke mmoja na mwanaume wanaonekana wakinawa mkono kwenye mtungi wa maji. Nyuma yao kuna maandisho yaliyoandikwa urgent .

Wanawake walio na furaha wanotabasamu kwa upole. Mwanamke mmoja aliyevaliwa miwani na kofia kichwani anaonekana ndio muuguzi pale hospitalini. Kisha mwanamke huyu wa pili mrembo aliyenyoa nywele zake anaonekana kuwa yeye ndiye mgonjwa aliyekuja kutibiwa na ameshapata huduma kwa hivyo ako na uhai na anaweza kutabasamu.

Mama mmoja aliyebeba mwanawe wanaonekana wakiwa katika chumba moja. Wapo hospitalini wakiwa na muuguzi. Muuguzi huyu anajaribu kumtumbukiza mwanawe huyu ili aweze kumtibu au kumpa tiba inayostahili. Mwanawe huyu pia anaonekana amebeba kijidoli cha kumtumbukiza.

Wanawake wawili, mmoja amevalia buibui, mwingine ameshuka nywele na kuvalia miwani, aliyevalia buibui ameshika mtoto, mtoto huyo anadungwa sindano na muuguzi ambaye amevalia miwani.

Muuguzi na mgonjwa waliovalia nguo ya rangi ya samawati. Muuguzi anaonekana amevalia glovu nyeupe na amefunga barakoa ya rangi ya samawati kisha mgonjwa huyu aliyeketi kwenye kiti anayeng'olewa meno na muuguzi huyu anaonekana kuwa ana utata mwingi.

Muuguzi aliyevalia aproni ya rangi ya manjano na gambuti za rangi nyupe, amebeba kibuyu cha dawa, anaonekana akivuka maji mengi inayotokana na mafuriko au ata mvua kubwa iliyo nyesha sehemu hio.

Mwanaume mmoja aliyevalia aproni kutoka kichwani hadi miguuni na amevalia glavu na amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni. Anaonekana ananyunyuza dawa kwenye sakafu. Mbele yake kuna meza na pia m,bele ya meza hiyo kuna bwana mwingine aliyevalia aproni nyeupe.

Mkebe huu ni chombo cha kuhifadhia dawa, mkebe huu una kifuniko chake kuhakikisha kwamba dawa zinazohifadhiwa hapo ndani ni salama na sawa, chombo hiki cha kuhifadhia dawa kinahifadhi dawa zinazojulikana kama folic acid and iron .

Muuguzi huyu amemtembelea mama mmoja katika boma lake. Muuguzi huyu amevalia aproni ya rangi nyeupe pamoja na barakoa. Anaonekana akimdunga sindano mama huyu au hata anamchanja mama huyu anayekaa amekunja uso. Mama huyu ameketi kwenye kiti na amevalia rinda ya rangi ya samawati. Muuguzi huyu pia anaonekana na kibuyu chenye dawa ya rangi ya samawati.

Chupa za glasi za kuekea dawa. Chupa hizi zina vifuniko vya rangi ya buluu. Kando yake pia kuna boksi yenye hizi chupa zilikuwa ndani. Chupa hizi sanasana hutumika katika kudungia sindano.

Vyombo vya usafiri vinavyojulikana kama tuktuk vinaonekana vikihangaika katika maji iliyotapakaa kana kwamba kuna mafuriko eneo hiyo. Mafuriko hiyo inaweza kuwa imetokana na mvua kubwa, pengine yenye ilinyesha sehemu hiyo.

Wanaume na wanawake wamesimama baadhi yao wamevalia aproni za rangi ya nyeupe. Bali kuna mmoja ajavalia aproni hiyo. Pia kuna wale wamevalia gambuti za rangi nyeupe na nyeusi ni kama wanapokea mawaidha kutoka kwa wauguzi walio watembelea. Pia kuna kibuyu cha maji ya rangi ya kisamawati inaonekana.

Muuguzi aliyevalia aproni ya rangi ya nyeupe pamoja na glavu ya rangi nyeupe amevalia barakoa na amefunga kitu kichwani. Kitu hicho kinakaa kama saa na ya rangi ya manjano. Anaonekana akimhudumia mama mmoja aliyevalia rinda na amekalia kwenye kiti. Kichwani mwake amevalia kofia, naye pia ana barakoa. Mgonjwa huyu anaonekana ana shida ya meno na muuguzi huyu ana.

Mwanamke mmoja aliyevalia rinda, ako na shanga nyingi mkononi, ameshika kipepeo mkononi. Mbele yake kuna vitu tofauti tofauti na pia kuna amekalia mkeka. Mwanamke huyu anaonekana kuwa ni mganga na yuko kazini anafanya kazi zake za kila siku za uganga.

Wanawake watatu waliovalia barakoa. Mmoja anaonekana akichanja mwanamke mmoja aliye fuga nywele zake kwenda nyuma na amevalia miwani. Mwanamke huyo nikama anahisi uchungu kwa jinsi ambavyo amejishika. Nyuma yake kuna mwanamke anaonekana akipiga picha.

Mwanamke mmoja aliyesonga nywele na kuvalia kipuli sikioni, anadungwa sindano na muuguzi aliyevalia aproni ya rangi ya nyeupe, amefunga saa mkononi, mwanamke anayedungwa sindano ameketi chini kando ya meza, meza iliyobeba sanduku, sanduku la dawa.

Baadhi ya katoni za kuhifadhia dawa, katoni nne zilizo na dawa za tableti au tembe vinaonekana. Dawa, katoni hizi zina rangi tofauti tofauti na maandishi yaliyoandikwa nyuma ya katoni hizi.

Wanadamu wawili wanaonekana wameshika kitu fulani nyeupe ,mwanamke huyu mmoja ni mzungu na mwingine ni mwafrika ,aliyeeka nywele zake kwenda nyuma kitu hiki ambacho ameshika ni nyeupe na kando yake ni kabati iliyo na rangi tofauti tofauti.

Mwanaume mmoja mzee aliyenyoa kichwa chake kipara na amevalia barakoa anaonekana kuwa amehuzunika sana. Kando yake kuna muuguzi mmoja anaye mdunga sindano. Muuguzi huyo pia amevalia barakoa na amebana nywele zake katikati kwa kutumia kibanio. Inaonekana kana kwamba anamdunga mhudumu huyu au anamtibu dhidi ya maradhi fulani au pengine anampa chanjo.

Mwanamume mmoja aliyevalia kofia, amevalia aproni ya rangi ya nyeupe na amebeba vitu mgongoni, anaonekana ameshika paipu refu akinyunyuzia mimea maji, mimea anayonyunyuzia maji ni ya rangi ya kijani kibichi.

Maporomoko yanaonekana yametokea pahali ambapo maji imepasua barabara na kuna wale watazamaji wanaosimama pale kando ya barabara wanapiga picha. Pengine wanarekodi waende wakawaonyeshe wenzao waweze kutazama jinsi mafuriko na maporomoko ya maji yametokea sehemu hiyo.

Baadhi ya watu wamevalia aproni za rangi ya nyeupe kudhihirisha kuwa ni wauguzi katika chumba hichi ndani ya hospitali. Kuna huyu muuguzi mmoja anayeonekana akimhudumia au akiongea na mama mmoja aliyevalia wigi. Muuguzi huyu amefunga kitu kichwani kinachokaa kama saa. Kuna wauguzi wengine kule nyuma wanaowahudumia watu wengine. Pia kuna mwanamke anayeonekana pale.

Wauguzi wawili wanaonekana wamesimama kando ya mama mmoja aliyevalia shati ya rangi ya nyekundu na amebana nywele zake na akambeba mwanawe. Mwanawe anakaa mchanga, kando yake kuna muuguzi mwingine anayeonekana anampa mtoto mmoja chanjo katika chumba cha hospitali.

Mtaalamu wa afya aliyevalia barakoa na glavu amevalia shati nyeupe. Anamhudumia mama mmoja mrembo, aliyeshuka nywele na kuvalia vipuli masikioni. Kando yao kuna vijana watatu wanaonekana kwa umbali wamesimama. Kuna wengine wanaonekana kama muuguzi na wengine wanaonekana ni kama anangoja naye apate kuhudumiwa.

Watoto watatu wsnsonekana, mmoja akiwa ni msichana. Wanaonekana wakichota maji katika mtaro mmoja ulio na maji mchafu sana. Maji haya na hatari kwa usalama kwa afya za watoto hawa. Wanaweza wakapata kipindupindu au hata magonjwa mengi yanayosababishwa na maji machafu.

Jumba mmoja maridadi linaonekana kama mwanaume mmoja amesimama mbele. kando ya nyuma hiyo Kuna nyasi za rangi ya kijani kibichi pamoja na mauwa zilizo pandwa. choo hii imeandikwa kwamba kuwa ni choo ya Uma kando ya choo hii Kuna vyumba vingine vinaonekana hapo.

Watu walioketi wanaonekana, wake kwa wanaume kisha kuna mwanamke mmoja aliyeketi nafasi ya mbele anaonekana amebeba mwanawe. Kuna mwanaume aliyevalia mavazi ya rangi ya samawati anaonekana akitaka kumdunga mwana huyu sindano ni kama ni muuguzi anayetaka kumhudumia mwana huyo.

Chumba moja iliyojengwa kwa mawe na kupakwa rangi ya samawati na rangi ya nyeupe iliyo na maandishi. Inaonekana watu wakichota maji mbele yake, halaiki hii ya watu ina vibuyu vingi na vinavchota maji hapo.

Sokoni hapa kuna baadhi ya bidhaa zinazouzwa, bidhaa hizi ni za rangi tofauti tofauti, havionekani vizuri. Kuna mikebe mbalimbali, mikebe hii pia inaonekana imebeba dawa za kutibu magonjwa mbali mbali. Bidhaa hizi zinazoonekana hapa kana kwamba ni dawa, pia kuna upanga unaoonekana hapo, vimetandikwa, vimeekwa juu ya gunia iliyotandikwa.

Mikebe minne ya rangi nyeupe inaonekana pamoja na vifuniko vyake vya rangi nyeupe. Baadhi ya vifuniko hivi vina dawa, dawa ya tembe, au tableti iliyowekwa ndani. Kuna tableti ya rangi ya nyekundu na tableti ya rangi ya nyeupe. Mikebe hizi ni mikebe ya kuhifadhia dawa.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa na amefunga nywele. Anadungwa sindano na muuguzi aliyevalia aproni ya rangi ya samawati pamoja na barakoa mdomoni. Pia kuna watu ambao wameketi kule nyuma wanangojea kutibiwa, wengine wao wakiwa ni wauguzi pia.

Mkebe huu wenye kifuniko wa rangi nyeupe umechorwa mti, mti huu ni wa rangi ya kijani kibichi, kando kando wa mkebe huu kuna rangi ya manjano pamoja na maandishi, maandishi yaliyomo katika mkebe huu mwarubaini herbal drink kumaanisha kuwa mkebe huu ni chombo cha kuhifadhi dawa, na dawa hizi ni za mwarubaini.

Mtaalamu wa afya aliyevalia barakoa, glavu na aproni ya rangi ya nyeupe anaonekana akimchanja mtoto mmoja aliyebebwa na mamake. Mama yake anaonekana kushangaa na mtoto yule analialia kutokana na maumivu anayopata kutokana na ile sindano. Kando yake pia kuna mama aliyebeba mtoto wanangoja kuchanjwa.

Chombo cha dawa. Dawa ya vitamini inaonekana hapa. Chombo hiki kimefunikwa. Chombo hiki kina rangi ya hudhurungi. Chombo hiki pia kina rangi ya nyeusi iliyochanganyika. Kuna baadhi ya maandishi yaliyoandikwa katika chombo hiki kwa kutumia rangi nyeusi.

Mikebe minne ya rangi tofauti tofauti, iliyofunikwa, inaonekana. Mikebe hii ni vyombo vya kuhifadhi dawa za aina mbalimbali. Kuanzia upande huu, tunaona kuna mkebe ulioandikwa vitamin D3 , inaonyesha kuwa hilo ni dawa ya kupeana vitamini. Pia tuko na dawa ya kurudisha mfupa uliovunjika na mengine mengi.

Pakiti ya dawa yenye rangi yanyeupe na rangi ya nyekundu, pamoja na rangi nyeusi. Paketi hii ni paketi za dawa za tableti . Tableti hizi ni tatu kwenye

Viombo tofauti tofauti vinaonekana vikiwa juu ya meza. Baadhi ya vyombo hivi ni sirenji ya kudungia shindano. Pamoja na mkebe ya kudungia dawa ikiekwa kwa sirenji ili iweze kutumika kumdunga mtu yeyote yule sindano.

Moshi mingi inashuhudiwa. Mabati iliyopigiliwa imesimama yanaonekana. Maua iliyopandwa pia yanaonekana. Mwanamme mmoja aliyevalia aproni iliyomfunika kichwa hadi chini anaonekana amebeba kibuyu, kibuyu hiki ndio kinatoa moshi hayo mengi yanayoshuhudiwa.

Ng'ombe waliozizini wanaonekana kwa umbali kisha kuna ng'ombe huyu mmoja aliye kwa karibu. Kuna huyu muuguzi wa ng'ombe tunamuona akimwingizia ng'ombe huyu kitu puani, pengine anamwekea dawa au ata anamtibu. Kando yake pia kuna muuguzi mmoja aliyeshika pembe la ng'ombe, muuguzi huyo amevalia glavu za samawati na pia amevaa aproni ya rangi ya nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevalia aproni nyeupe kutoka kichwani hadi miguuni, ako na chombo cha kunyunyizia mimiea dawa na ata maji mgongoni. Chombo hicho ni cha rangi ya kijani kibichi. Mmea anayonyunyizia maji ni ya rangi ya kijani kibichi.

Muuguzi aliyevalia aproni ya rangi nyeupe iliyochanganyika na samawati. Ameshuka nywele zake. Muuguzi huyu ni mrembo. Anaonekana akimtibu mwanamke mmoja aliyevalia kipuli sikioni. Mwanamke huyu ameshika nywele zake katikati.

Hii ni ukame inaonekana hapa , maana kuna mti mmoja umesimama na mti mwenyewe hauna uhai wowote. Kisha kuna mifugo, wanaonekana wamekufa kutokana na kukonda na kukondeana. Wanaume wawili pia wanaonekana wakitembea katika, mchanga ulio mkavu , kuonyesha kwa hakuna dalili ya mvua yeyote katika sehemu ile.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe na longi nyeusi yumo darasani. Darasa hili liko na baadhi ya machati zilizowekwa kwenye ukuta. Darasa hili pia kuna madirisha na kuna madawati mengi na baadhi ya wanafunzi wanaonekana wameketi katika dawati hizo na wamebeba cheti iliyoandikwa maandishi, wameinua juu.

Mmea wa mahindi wenye rangi ya kijani kibichi, mmea huu una matawi yake pia yenye rangi ya kijani kibichi. Mmea huu wa mahindi unaonekana umevamiwa na nzige. Nzige hawa wanakula mahindi hii, wanaeza hata kuiharibu ama hata kuacha magonjwa yatakayoambukiza binadamu atakayetumia mahindi hiyo.

Paketi ya dawa iliyo na rangi tofauti tofauti inaonekana imechorwa hapa. Paketi hii ni ya dawa za mizuz na tuanavyoelewa paketi hii imebeba dawa za tableti au dawa za tembe. Dawa hizi zinapaswa kuwa zinamezwa dozi moja.

Watu wawili waliovalia barakoa, mzee mmoja akiwa baadhi yao, mzee huyu anadungwa sindano na muuguzi huyu anaonekana anatumia pamba baada ya kumdunga sindano, anajaribu kumtuliza. Muuguzi huyu ni muuguzi wa kike aliyefunga nywele zake juu.

Maji mengi yametapakaa mahali hapo. Kuna baadhi ya watu wanaonekana wakivuka maji hayo, waume kwa wanawake. Kando yake pia kuna lori iliyoanguka kutokana na mafuriko iliyotokea sehemu hiyo. Mbele pia kuna gari inaonekana kuwa ilianguka. Mahali hapo pia ni sokoni maana kuna vibanda vingi hapo.

Mitungi mingi ya kuhifadhi baadhi ya dawa za kienyeji ziko hapa pamoja na mikebe ya rangi tofauti tofauti. Mitungi hii imeekewa shanga. Shanga hizi zimetumika katika kuirembesha. Mitungi hii imehifadhi dawa za mitishamba. Pia, kuna besheni ya rangi nyekundu iliyomo na dawa zinginezo.

Gari lililo bondwa na kubondeka limo katika picha hii. Kando yake pia kuna gari ya trela iliyo andikwa danger petroli. Kando yake kuna haraiki ya watu wamekuja kushuhudia ajali inayoonekana imetokea pale, ya trela hizi mbili zinazo safirirsha petroli.

Chumba mojawapo hospitalini wauuguzi waliovalia aproni za rangi ya samawati na wamefunga barakoa mdomoni pia wamevalia kofia kichwani wanaonekana wamesimama katika chumba hiki ,chumba hiki kina vyombo vingi vya matumizi katika hospitali.

Mgonjwa yumo katika chumba cha hospitalini. Yumo wodi. Mgonjwa huyu anaonekana anauguwa. Ana maumivu ya vidonda kichwani mwake. Mikononi mwake pia ni kama amedungwa sindano ya kuongezewa maji. Inaweza kuwa mgonjwa huyu alipata ajali iliyomuumiza vibaya hadi kupelekwa wodi pale hospitalini.

Hivi ni vyombo vya utamaduni na vyombo hivi sana sana hupenda kutumiwa na waganga au wadaktari wa miti shamba. Wanatumia vyombo hivi kuhifadhi dawa wanazo tumia kutibu watu wanapougua. Sana sana wanapenda kutumia miti shamba kuhifadhi katika vyombo hivi.

Wataalam wa afya pamoja na wauguzaji wanaonekana wamesimama na mwingine ameinama pamoja na mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya nyekundu. Wote wamevalia barakoa, mwanamke huyu amebeba mwanawe. Mtoto huyu anapata chanjo kutoka kwa muuguzaji mmoja katika hospitali hiyo.

Mkembe wa dawa, dawa za tembe. Mkembe huu ni wa rangi nyeupe na rangi nyeusi. Mkembe huu umeandikwa kuwa hizi ni tembe za kufanyia mapenzi. Kando yake pia kuna mikembe mingine inaonekana kwa umbali.

Mwanaume mmoja aliyevalia nguo za rangi ya nyeupe anaonekana na mtoto mmoja aliyevalia nguo za rangi ya nyekundu wakiwa ndani ya maji iliyotapakaa. Kwa umbali kuna nyumba inayoonekana. Mbele ya nyumba hiyo kuna mtoto aliyesimama pamoja na mbuzi. Mtoto yule amevalia nguo za rangi nyekundu. Kando na hapo pia kuna watu wanaotembea, wanyama na binadamu wanavuka maji hiyo iliyojaa hapo. Inadhihirisha kuwa hiyo ni mafuriko.

Kuna baadhi ya mikebe yanayoonekana hapa, mikebe hii iko na vifuniko vyake, mikebe hii hutumika katika kuhifadhia dawa, dawa zinazotumika katika kudunga shindano na hata kutibu magonjwa tofauti tofauti. Baadhi ya mikebe hizi ziko juu ya mkeka.

Hizi ni pakiti za dawa, pakiti hizi ni nne ,kuna yenye ina dawa, dawa sita katika pakiti moja . Dawa hizi ni dawa za tablet na hutibu magonjwa mbalimbali.

Mkono ulio shika sirinji unaonekana. Kando yake kuna paketi ya dawa. Paketi hii ya dawa ni ya kutibu magonjwa kama vile & measles , rubella na mengine mengi. Kando na paketi hiyo ya dawa pia kuna vibuyu vya dawa au vyombo vya kubebea hizi dawa vya measles .

Halaiki ya watu waliokuja hospitalini kupata huduma kutoka kwa wauguzi, wauguzi wanaonekana wamevalia aproni ya rangi nyeupe. Mbele ya hapa tunamwona muuguzi aliyevalia aproni ya rangi nyeupe pamoja na barakoa anamhudumia mwanamke mmoja aliyechana nywele zake kwenda nyuma na kujifunga na leso.

Chumba cha kupokea matibabu hospitalini kuna wauguzi wawili waliovalia barakoa ya rangi ya samawati, wauguzi hawa wanaonekana wanamhudumia mgonjwa moja anayeonekana ana shida na meno. Mgonjwa huyu amelala na anapata huduma pale anapotolewa meno inayomsumbua.

Ng'ombe mmoja aliyekonda na kukondeana anaonekana kuwa ameaga dunia. Kwa umbali tunaona mti mmoja uliosimama peke yake. Vile vile kuna wanaume wawili wanaonekana wamefuga kanga. Haya yote ni ishara ya kiangazi na iwapo kuna kiangazi, wanyama hukosa chakula kutokana na ukosefu wa mvua. Hivyo basi kupelekea kiangazi kua.

Wataalamu wa afya wamevalia barakoa. Barakoa iliibuliwa mwaka wa elfu mbili ishirini na wataalamu wa afya kutokana na janga la korona. Kama njia moja ya kuzuia janga hii la korona tulipaswa kuvalia barakoa.

Mwanaume mmoja aliyevalia aproni ya rangi nyeupe na glavu ya rangi samawati, gambuti ya rangi ya nyeusi anaonekana ameshikilia kifaa cha kunyunyizia mimea dawa ya rangi ya machungwa anaonekana kunyunyizia mimea yake dawa, shughuli hii inasaidia kuuwa wadudu wanaoweza kuangamiza mimea zile.

Chombo hichi ni mkebe ulio na kifuniko. Mkebe huu unaonekana ni mkebe wa kuhifadhia dawa zinazotumika kutibu magonjwa tofauti tofauti. Tukiangalia ndani ya mkebe huu tunaona dawa za rangi ya nyekundu pamoja na rangi nyeupe.

Chombo hichi kinachoonekana hapa ni kifaa cha kuhifadhiwa dawa na dawa zinazohifadhiwa hapa zinajulikana kama prukam Capsules. Dawa hizi zinatumika kutibu magonjwa mbalimbali kama inavyoonekana hapa ni dawa za rangi ya nyekundu.

Wataalam wa afya ni watu muhimu sana katika maisha yetu. Sana sana madaktari wanatusaidia katika maslahi yetu. hivyo basi tunamwona mama amempeleka mwanawe ili aweze kupata chanjo. Kupata chanjo hutuzuia katika kuepukana na magonjwa mbalimbali. Ivyo basi tunawaimiza wamama waweze kuwapeleka wanao wapate chanjo.

Akina mama watatu wamekalia viti moto wamejifunga vitambaa kwenye vichwa vyao kisha wakajifunika na vitambaa vingine vinavyofanana, vinavyoonekana ni madaktari wa mitishamba au waganga wanaotibu kwa kutumia madawa za kienyeji wanapoona wanaponya magonjwa tofauti tofauti

Daktari, wawili pamoja na mgonjwa. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa na shida la meno na wataalam hawa wa afya wanajaribu kutatua shida hili kwa kumng'olea mgonjwa huyu meno hayo ili asiwe na tatizo tena la meno.